Hii ni hospitali ina wagonjwa , vitanda, daktari , kabati za madawa , kuna .

Kuna madaktari wawili wanawake. Wako kwa chumba cha NBU. Mmoja anahudumia mtoto . Kuna vitanda vitano.

Hii ni dawa inaitwa yellow fever . Kuna sindano na siriji. Inadungwa watu ambao wanaenda nchi ya ng'ambo.

Ni mkono ukona pete, umeshika dawa, unatoa dawa kutoka kwa chupa ya syringe na sindano.

Kuna daktari mwanamke, akona stethescope , ameshika mtoto na beseni, anamwangalia kwa kusmilia kufurahia.

Mama amepata mtoto ambaye ameugua ameugua ugonjwa daktari amempea dawa. Wako kwa hospitali moja, anadungwa sindano kwa mdomo.

Daktari anadunga mgonjwa sindano, ameugua sana. Ni wanaume wawili amejifunika mapua.

Kuna madaktari watatu. Wamejifunika mapua. Wameshika mguu ya mgonjwa . Wako kwa chumba cha theatre .

Huyu ni mkulima. Ako kwa shamba. Anapiga mahindi yake dawa. Amebeba chombo chenye iko na dawa. Amejifunika mapua. Kuna maji.

Kuna mvua kubwa ikinyesha. Wanawake wawili wanatoa maji kwa hivyo vyumba vyao ambao wamevaa gumboot na mwingine ameshika nywele huku nyuma. Huyu mwingine amejifunika mapua. Wako na karai.

Mama amepeleka mtoto hospitali, amepata daktari ambaye amedunga mtoto sindano kwa mguu ya kulia, amelia sana, amechukua mikono...

Kuna mgonjwa na daktari . Inaonekana ameugua mguu, anafanyiwa maexasaisi . Amelalishwa kwa kitanda moja. Amejifunika mapua.

Huyu ni mama anaonekana amefurahia sana kupata mtoto, ako kwa chumba cha wagonjwa amekalia kitanda.

Hii ni hosipitali ambayo huweka watoto wenye hawajafikisha umri wa kuzaliwa. Kuna madaktari wawili wanawake, wanawaweka dawa kwa mikono na watoto wanne.

Hii ni chupa ikona dawa ambayo ikona rangi ya majani, uogeza mwili nguvu, inapeanwa kwa hospitalini.

Huyu ni mama amejifungua mtoto, anaonekana akiwa na furaha kwa uso yake, amekalia kitanda, ako kwa hospitali moja ya kifahari. Inaonekana kuna madawati kando yake.

Kuna watu wawili hapa wanaonekana wanasafisha viti na mwingine ameshika kitambaa cheusi anapanguza meza amevaa nguo za rangi nyeusi.

Nyumba zimechomeka za hawa watu, wengine wameketi, wengine wanachukua vitu zenye zimebaki. Wamechanganya wababa, wamama na watoto.

Kuna jua kali. Kuna mama, mtoto na daktari akona fridge ikona masindano, amejifunika mask na ni mwanamke.